Vituo vidogo vidogo vya umeme katika nchi zingine huitwa kituo cha kubadili. Mkondo wa umeme hutoa nguvu kwa vifaa mbalimbali. Mkondo huo haui kamwe na umbo la kifaa unachotendesha.

Mkondo wa umeme hutoa nguvu kwa vifaa mbalimbali. Mkondo huo hauui kamwe na umbo la kifaa inachopendeza. Vituo vidogo vidogo vya umeme pia huitwa kituo cha kubadili.

Nyaya za umeme hutoa nguvu kwa vifaa mbalimbali. Nyaya hizo kutoka kwa vituo vidogo vidogo au pia huitwa vituo vya kubadili.

Miti zinapokaribia nyaya za umeme zinapaswa kupasuliwa ili isiweze kufanya ajali kwa watu wa eneo hilo.

Vituo vidogo vidogo vya umeme hujengwa mbali na maskani ya watu ili isiweze kuathiri mazingira ya watu na uchafu au moshi.

Vituo vidogo vya umeme, katika nchi zingine huitwa kituo cha kubadili. Mkondo wa umeme hutoa nguvu kwa vifaa mbalimbali. Mkondo huo, hauwi kamwe na umbo la kifaa unachotendesha.

Mkondo wa umeme hutoa nguvu kwa vifaa mbalimbali. Vituo vidogo vidogo vya umeme, au vituo ya kubadili, haui kamwe na umbo la kifaa unachotendesha.

Vituo vidogovidogo vya umeme au kituo cha kubadili hutengenezwa mbali na maskani ya watu ili kuhakikisha kuwa ajali haifanyiki.

Vituo vidogo vidogo vya umeme au pia tuviite vituo cha kubadili. Hutumia mkondo wa umeme ulio na nguvu mno.

Vituo vidogo vidogo vya umeme, hutengenezwa kwa utaratibu na pia mbali na maskani ya watu, ili isiweze kuathiri mtu.

Mkondo wa umeme umechangia pakubwa kwani hutoa nguvu kwa vifaa mbalimbali. Vituo vidogo vidogo vya umeme pia huitwa kituo cha kubadili.

Mtu anakunywa maji kutumia karatasi iliyo safi ili asiweze kuadhirika na magonjwa yoyote yanayohusiana na mazingira.

Maji yanasonga kwa kasi mno, huku kando yake mazingira yamehifadhiwa, na upandaji wa miti kuzingatiwa katika eneo hilo.

Watalii hufurahia mno, wanapotalii nchi kutoka nchi tofauti tofauti, na kupendezwa na mazingira, na uhifadhi wa wanyamapori.

Ndege aina mbalimbali hutegemea mimea iliyokwenye mazingira kama chakula, ndiposa ni jukumu letu kutunza mazingira.

Watu waliovalia tafakari ya kijani kibichi, wanatoa taka mtoni. Utupaji wa taka kiholela huathiri afya ya watu na wanyama.

Biwi la taka linapoegezwa bila kuzingatia usafi magonjwa yanaenea kote, unapata watu wanaanza kuharisha na kwenda hospitalini kutafuta matibabu.

Mtu huyu aliyevalia nguo ya rangi ya buluu, anafanya zoezi. Uhifadhi wa mazingira ukizingatiwa, inakuwa rahisi pia kwa wanazoezi.

Watalii wanapozuru nchi, wanafurahia wakiwa wamepata mazingira yamehifadhiwa na rasilimali halisi kuzingatiwa kwa jinsi inayofaa.

Uwanja mkubwa wa kijani kibichi iliyo na post ya stima na kadhalika inayowafanya watalii kupendezwa na nchi.

Mwanamke ametandaza leso chini ya mti huku akifurahia hewa safi. Uhafidhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi inasaidia sana.

Watu waliovalia kofia ya kijani kibichi na tafakari nyekundu, wanajaribu kuhifadhi mazingira ili kusiwepo na magonjwa.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi imewawezesha wanyama pori kama vile swara na kadhalika, kuwa na mazingira njema.

Wanyamapori wanaweza kuhifadhiwa na kufanya watalii kutalii nchi kutoka nchi jirani, ikiwa mazingira yamehifadhiwa kwa usawa.

Uchafuzi wa mazingira na biwi za taka na kadhalika inawafanya watu kugonjeka na kueneza magonjwa mbalimbali inayohitaji tiba.

Wanyama pori, kwa mfano aina ya rhino ,simba na kadhalika hufurahia mno wakiwa kwa mazingira mema na mazingira yanayofurahisha.

Mtu huyu ambaye amevalia nguo ya rangi, kijani kibichi. Anazingatia usafi wa mazingira na anasaidia kuhifadhi mazingira kwa eneo yake.

Wanyamapori wanapopewa malezi bora hufanya watalii kufurahia na kushinda wametalii nchi mara kwa mara. Inasaidia pia kukuza uchumi wa nchi.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi ya mali alisi huwasaidia wanyama pori kupata mazingira bora na nyenye hewa safi.

Uhifadhi wa mazingira na rasilimali halisi imechangia pakubwa katika uchumi kwani watalii wanaweza kutalii nchi na kupendezwa na mazingira pia na wanyamapori.

Mazingira isipohifadhiwa na rasilimali halisi, kuna uwezekano ya kueneza magonjwa tofauti tofauti kama vile kolera na kadhalika.

Taka haipaswi kutupwa bila mpangilio ndiposa watu wanapaswa kuzingatia na kuhifadhi mazingira ili kujiepusha na magonjwa.

Watu wanapojenga kando ya mito wanapaswa kuzingatia uhifadhi ya mazingira na usimamizi ya mali halisi.

Ndege anafurahia akinywa maji safi kwani mazingira yamehifadhiwa na rasilimali halisi pia kusaidia wanyama kuwa na afya njema.

Watu wanaokota chupa zilizotupwa kiolelaolela, hii ni mojawapo ya kuhifdhi mazingira, chupa hizi wanaweza kuzichoma na kusaidia mazingira yawe safi.

Wanyama pori pia nao hufurahia mazingira yanapohifadhiwa na rasilimali halisi kwani pia nao huwa na afya njema wakati wote.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi inasaidia na kuchangia pakubwa katika uchumi kwani mazingira yanapohifadhiwa yanatuepusha na magonjwa.

Watoto wachanga wameketi huku wakikula vyakula vyao. Uhifadi wa mazingira ukizingatiwa, watoto hawa hawaezi kungonjeka.

Taka zinapotupwa kando ya mito au bahari, inaweza kudhuru wanyama wanaoishi kwenye maji na pia kudhuru afya ya watu.

Ndege wa pori na pia wa nyumbani hufurahia sana na huwa na afya njema. Watu wanapohifadhi mazingira na rasilimali halisi.

Watu wanaweza kuishi vizuri, na kusonga kutoka sehemu moja hadi nyingine bila wasiwasi ,kukiwa mazingira imehifadhiwa kwa jinsi inavyofaa.

Watalii wanapotalii nchi wana matarajio kadha wa kadha ndiposa ni vizuri kuhifadhi mazingira na raslimali halisi ili waweze kupata mazingira bora.

Taka zikitupwa bila ya kujali, inaweza kuingia kwenye mito na kuharibu vitu mingi kama vile wanyama wanaoishi majini.

Gari linabomoa mijengo ambayo ilijengwa kwa njia isiyofaa. Mijengo inayosababisha ajali kwa wanadamu wanaoishi katika eneo hilo.

Mtu aliyevalia kofia ya usalama yenye rangi ya manjano, na nguo ya kijani kibichi, anatoa taka ili kuhifadhi mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi imechangia pakubwa kwani mvuvi anaweza kwenda baharini na kupata kipato chake cha Kila siku.

Mazingira yanapohifadhiwa na raslimali halisi wanyama pori na ndege pia wanaweza kuwa na afya bora ya kuishi kwenye mazingira haya.

Kwa kuhakikisha uhifadhi wa mazingira na rasilimali halisi, taka zinapaswa kukusanywa kwenye sehemu moja, ikiwezekana kuchomwa, ili kuepukana na magonjwa.

Mwanamke huyu anahifadhi mazingira kwa kutupa taka kwa jinsi inavyopaswa ili kuzuia magonjwa kadhalika kuenea.

Taka zinazotupwa kando ya mito, inaathiri maji pakubwa, wanyama wanaoishi ndani wanaweza wakafa na pia watu wakitumia maji hayo wanaweza kugonjeka.

Biu la taka linafaa kuhifadhiwa kwa usawa ili isiweze kuchafua maji au mazingira ndiposa watu wasiweze kupata magonjwa.

Uchafuzi wa hewa, pia inatokana na kutupa taka kiholelaholela huku wakichafua mazingira. Inabidi watu kuhifadhi mazingira, ili kujiepusha nayo.

Wanyamapori wanaweza kuathirika kiafya ikiwa watu watakosa kuhifadhi mazingira na usambazaji wa mali halisi.

Watu hawa wawili walio valia tafakari ya kijani kibichi wakiwa wamebeba miti wanafunza kuhusu utunzaji wa miti na kuhifadhi mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi sio tu kuhifadhi mazingira, ila kuhifadhi wanyama pia, na kuwapa chanjo inapowezekana.

Watu wamekusanyika na kusanya taka katika eneo mbalimbali ili kuzisafirisha katika eneo inayofaa na kuzichoma, hiyo ndiyo kuhifadhi mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi, huchangia pakubwa, kwani ,wanyama pori pia, wanaweza kuwa na afya njema, pia kuwapendeza watalii na kukuza uchumi ya nchi.

Wanyama pori wanachangia pakubwa katika uchumi misitu inapohifadhiwa na ukataji wa miti kukataliwa. Wanyama wanapata mazingira bora ya kuishi.

Watu wawili wameshikilia gunia. Wanashirikiana ili kuokota chupa zilizotupwa kiholela ili waweze kuhifadhi mazingira yao.

Ni vigumu, kusafiri kutoka sehemu moja hadi kingine kwa miguu, ndiposa kuna usafiri wa umma. Umejangia pakubwa na pia barabara kutengenezwa.

Magari za usafiri wa umma huandikwa majina ya jiji tofautitofauti ili wasafiri wanapoenda kutumia gari hizo wajue gari linapoenda.

Usafiri wa umma huwa na hatua mbalimbali kwa mfano mtu anayeenda mahala fulani anapata gari za kuenda mahala hiyo kwa hatua moja.

Usafiri wa umma hauna ubaguzi. Mtu yeyote anaweza kutumia usafiri huo ili kufika popote anapotaka kuenda.

Gari la aina ya basi imepakwa rangi tofauti tofauti ili kupendeza msafiri na kuweza kuitumia bila wasiwasi.

Haina budi madereva na makondakta kuandika nambari za magari zinapoenda sehemu moja au nyingine kwa herufi inayoonekana.

Usafiri wa umma umekuwa kielelezo kwani barabara nyingi zimetegenezwa kwa njia unaofaa na kuhakikisha abiria wamefika wanapokwenda kwa njia inayofaa.

Gari lililopakwa rangi ya manjano na kijani kibichi inatumika katika usafiri wa umma. Gari hili linaweza kubeba watu wengi kwa pamoja.

Usafiri wa umma mara nyingi pia huweka viegesho vya bei ili mtu anapopanda gari hilo aweze kujua mahali anaposafiri ni bei gani.

Usafiri wa umma umechukua jukumu kubwa katika nchi, kwani watu wanaweza kusafiri kutoka sehemu moja hadi kingine katika kipindi fupi.

Rangi nyekundu, ya manjano na kijani kibichi hutumika barabarani. Rangi nyekundu huonyesha simama, ya manjano kuwa tayari nayo kijani kibichi humaanisha unaweza kuenda.

Jumba hili, likiwa na ishara kubwa ya Tecno, watu wakiwa wametawanyika. Askari wa usalama pia nao hawana budi kuangalia magari kama yako na usawa.

Usafiri wa umma umewasaidia watu wengi kwani sio kila mtu anaweza kupata gari ya kibinafsi bali anaweza kusafiri kokote anapotaka.

Barabara zinapopanuliwa na kugawanywa vizuri, usafiri wa umma inakuwa rahisi kwa watu kusafiri na pia inaajiri watu wengi.

Bao huegezwa juu ya magari inayoashiria kuwa gari linaenda sehemu fulani au nyingine. Bao hizi huegezwa ili wasafiri wasiweze kwenda kwingine.

Chati za bei huandikwa kwa rangi inayoonekana ili wasafiri wanapotumia usafiri wa umma, waweze kujua ni shilingi ngapi wanapaswa kulipa.

Usafiri wa umma umesaidia watu kwa njia tofauti. Kwa mfano basi inaposafirisha watu wanaweza pia kubeba bidhaa vyao bila wasiwasi.

Public transport has made a significant contribution because there is no congestion of people in the city and it makes people arrive where they are going on time.

Usafiri wa uma, umechukua jukumu kubwa katika jamii. Kwani, sio kila mtu anaweza kununua magari ya kibinafsi, ilhali kila mtu anaweza kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine, bila wasiwasi.

Magari zilizo na rangi tofautitofauti zingine zikiwa na rangi za samawati na rangi ya kijani kibichi inapanga foleni ili kusafirisha watu sehemu mbalimbali.

Usafiri wa umma umeenea kote nchini. Kutoka jiji kuu hadi vijiji vidogo vidogo pale mashinani. Imewawezesha wengi kusafiri bila hofu.

Magari yanayotumika kwa usafiri wa umma, mara nyingi huangaliwa kabla ya kuanza safari ili kusitokee na ajali barabarani.

Serikali imerahisisha usafirishaji wa umma kwani wameweza kutengeneza barabara kwenye kijiji na pia vijiji vidogovidogo vinavyoelekea mashinani.

Jijini unapata vituo tofauti tofauti ya magari ikiwa na ishara ya mahali gari hizo zinapokwenda. Inakua rahisi sana kwa usafiri wa umma.

Ishara za barabara huwekwa kando ya kila barabara ili madereva waweze kuzingatia sharti na wajue kile kilicho mbele.

Magari yanaelekea kwenye njia tofauti tofauti, ili kupunguza ajali za barabarani. Barabara pia yamepakwa rangi ya manjano ili gari zisiweze kugongana.

Usafiri wa umma umesaidia wasafiri kote nchini kusafiri bila wasiwasi kwani wakilipia wanapata kuelekezwa wanakoenda.

Magari tofautitofauti zikiwa zimesimama kwa mpigo, inangoja wasafiri ili iweze kusafirisha watu eneo tofautitofauti.

Usafiri wa umma umechangia pakubwa sana kwani hali ya anga inapoharibika, watu wanaweza kusafiri na magari hayo hadi wanapokwenda.

Magari yaliyopakwa rangi zinazofanana, zinaashiria kuwa inafanya usafiri wa umma na inaenda sehemu moja.

Usafiri wa umma umechukua jukumu kubwa katika uchumi. Kwa mfano watu wanaweza kuhama katika sehemu mmoja hadi kingine kwa kipindi kifupi.

Gari ya aina ya van imepakwa rangi tofauti tofauti na kuandikwa jina gari inako elekea ili wasafiri wasiwe na wasi wasi wowote.

Usafiri wa umma, unasaidia wengi wanapoenda kazini wasiweze kuchelewa, kama vile basi inaweza kubeba idadi ya watu wengi kwa mara moja.

Watu wametapakaa huku magari yakiangaliwa na afisa wa usalama ili kuhakikisha kuwa usafiri wa umma ni ya usawa kwa watu.

Magari mbali mbali yanapitia njia tofauti bula ya kupata ajali na kuweza kuwasafirisha watu wa umma kwa usalama.

Magari mengi hupanga foleni kwenye jiji ili iweze kubeba watu wengi kwani gari moja halitaweza kuwasafirisha wote.

Magari aina mbalimbali, zimepanga foleni, huku zikisubiria wasafiri, ili kuwasafirisha katika eneo mbalimbali.

Watu hawa wakiwa barabarani. Katika pilkapilka na harakati za shughuli za siku. Kando yao kuna magari yanayopanga foleni ili isafirishe watu wa umma.

Kando na magari zinazofanya usafiri wa umma kuna aina mbalimbali ya usafiri kama vile usafiri wa bodaboda.

Barabara zimetengenezwa kwa ubunifu mno, huku imepakwa rangi ya manjano, ili magari isipate ajali popote inasafiri.

Magari yameegezwa kwenye foleni kando ya majumba makubwa ili kuweza kuwasafirisha watu wengi eneo mbali mbali.

Barabara zikiwa zimetengenezwa vizuri. Kukiwa pia na ishara ya eneo tofauti tofauti, inaweza kuwa rahisi kwa usafiri wa umma.

Magari hizi yamepangwa kwenye foleni ili abiria wote wanao kuja waweze kupata usawa na kuweza kusafiri salama popote waendapo.

Usafiri wa umma huku Nairobi Kenya kimsingi ina minibuses za matatu na teksi za bodaboda zinapotumika katika hali mbalimbali.

Wabunifu wa barabara wanapotawanisha barabara kwa njia mbili, wanasaidia magari mengi yasiweze kupata ajali.

Magari aina mbalibali yamepanga foleni, huku dereva na kondakta, wakisubiri wateja ili kuwasafirisha eneo mbalimbali.

Barabara zikitengenezwa tofauti tofauti na kwa njia ya usawa. Magari yanaweza kuenda bila ya kufanya ajali yoyote barabarani.

Msafiri ameegeza bidhaa yake kando ya gari ili aweze kuzisafurisha kupitia kwa njia ya usafiri wa umma bila wasiwasi wowote.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka inazozingatiwa kwa njia ya usawa, watu wanaweza kuwa na afya njema na kujiepusha na magonjwa.

Ugavi ma maji na usimamizi wa taka ni mifumo iliyounganishwa muhimu kwa afya ya umma na uendelevu wa mazingira kuzuia uchafuzi na magonjwa.

Ng'ombe wanakunywa maji kwenye tangi kwa pamoja. Kwani usambazaji wa maji na usimamizi wa taka unapozingatiwa hata wanyama wanapata afya bora.

Mfumo wa usambazaji wa maji na usimamizi umechangia pakubwa katika afya ya mwanadamu, kwani maji yanapotosha na yawe safi mtu anaweza kuwa na afya bora.

Wanawake wawili wamelazwa kwenye sakafu, huku watu wa afya wakiwa wamewazingira. Haina budi kwa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka kuzingatiwa, ili watu wasigonjeke.

Ugavi wa maji na usimamizi wa taka ni mifumo iliyounganishwa muhimu kwa afya ya umma na uendelevu wa mazingira ufanisi.

Usimamizi wa taka huzingatiwa na watu ambao wameandikwa ili kuhakikisha kuwa taka hazijaenea kote nchini na kuepusha watu kwa magonjwa.

Mbiu la taka imesambaa isivyofaa. Chama cha afya inapaswa kuzingatia ili watu wasiweze kupatwa na magonjwa tofauti.